Kundi la watu wazima wakiwa darasani. Mwalimu mmoja anasimama kwa mbele, na wanajifunza masomo kwa umakini. Hali hii inaashiria elimu ya watu wazima, inayowapa fursa ya kujifunza kusoma na kuandika, jambo ni muhimu kwa watu wazima kuweza kupata ujuzi wa elimu, kwaajili ya kujifunza vitu mbalimbali na kujiendeleza kimasomo.

Kundi la watu wazima wakiwa darasani wakijifunza baadhi yao wanaandika kwenye madaftari, huku wengine wakiwa wamesimama nyuma wakifatilia kwa umakini, hali hii inaashiria elimu kwa watu wazima ambapo wanafundishwa kusoma na kuandika ili kuongeza ujuzi.

Mwalimu amesimama mbele ya darasa akitoa maelezo kwa wanafunzi wake, wanafunzi hao wameketi kwenye madawati, wakiwa wanamsikiliza, hii inaashiria mwalimu anawapa elimu ya watu wazima , ambayo kila mmoja anasikiliza kwa makini ili aweze kupata maarifa, kwa pembeni kuna madirisha yanayo toa mwanga hafifu katika darasa hilo.

Uwanja wa michezo wenye vifaa vya watoto kama vile: randa ya kutelezea, vifaa hivi ni muhimu kwa ajili ya burudani na ukuaji wa watoto. Uwanja huu hutoa mazingira salama na ya kufurahisha kwa watoto wanaosoma shule ya chekechea au wanaolelewa katika mazingira yoyote yale.

Mazingira yanayoonekana kuwa ni sehemu ya shule ya chekechea au sehemu ya kulelea watoto, kutokana na kusheheni taswira mbalimbali zinazoonyesha kuwa ni shule ya chekechea, huku kwa nje kunaonekana kuwa na mwanamke aliyevalia hijabu lenye rangi ya ugoro aidha mwalimu au ni msimamizi wa kituo hicho.

Ukuta wa darasa wenye jedwali, zinazoonyesha siku za wiki kila siku, imeandikwa kwenye karatasi tofautito fauti, ikilenga kufundisha watoto wa shule ya msingi. Mazingira haya yanaashiria chumba cha darasa na kinatumika kama nyenzo ya kufundishia.

Mwalimu akiwa amevalia suti ya rangi ya ugoro huku amesimama mbele, ubao mweupe unaonekana ukiwa umendikwa maandishi yanayo someka kwa kiingereza, pia ameshikilia kalamu akiwatazama wanafunzi. Mazigira yanaonekana sehemu ya elimu ya msingi ambapo wanafunzi wanajipatia elimu pamoja na maarifa mbalimbali.

Kurasa za kitabu cha shule ya msingi kinachoelekeza mada ya usafi. Kurasa hizi zina michoro na maandishi yanayohusu jinsi ya kujitunza na kuwa safi. Hii inawakilisha mbinu za kufundisha watoto wa shule za msingi kuhusu afya na usafi wa mwili.

Kitabu chenye kurasa zilizo wazi kurasa hizi zina masomo mbalimbali ikiwa ni pamoja na hadithi fupi za watoto na taswira za kuelimisha, kitabu hiki hutumika na wanafunzi wa shule ya msingi kama nyenzo za kujifunzia, ambapo wanafunzi wanaweza kuelewa kwa urahisi na kujipatia maarifa zaidi.

Wanafunzi watatu waliovalia sare za shule wakitembea kwenye uwanja uliozungukwa na miti na majengo ya shule. Magari kadhaa yameegeshwa kwenye sehemu iliyotengwa. Mazingira haya yanaashiria eneo la shule ya msingi au sekondari likiwa na utulivu na mazingira safi, ambayo huunda mazingira bora ya kujifunzia.

Mwalimu akisahihisha kazi za wanafunzi ndani ya darasa la sekondari, majalada na vitabu vimetapakaa mezani, ikimaanisha shughuli za kitaaluma, hii inawakilisha mchakato wa masomo, ampapo walimu husahihisha kazi za wanafunzi na kutathimini maendeleo yao.

Maabara ya kisasa ya shule ya sekondari kuna meza na vifaa vya maji vilivyopangwa kwa utaratibu kwa ajili ya wanafunzi kufanya majaribio ya masomo ya sayansi. Hii inawakilisha mazingira bora ya kujifunzia katika shule ya sekondari ambapo wanafunzi huenda kujifunza na kuweza kupata maarifa zaidi.

Maktaba ambayo inaonyesha vitabu vimepangwa kwenye rafu, huku kukionekana kuwa na mwanamke amechuchumaa akichagua vitabu anaweza kuwa ni mwalimu, mazingira yanaonyesha ni shule ya msingi ambapo vitabu mbalimbali vinahifadhiwa na elimu inatolewa.

Jengo la shule ya sekondari lenye ghorofa mbili mfumo wa ujenzi wa jengo hili unaashiria mazingira ya kujifunzia, hili ni jengo la kisasa ambalo huwahudumia wanafunzi wa shule ya sekondari, ujenzi wa miundombinu bora ni muhimu katika elimu kwani huweza kuwavutia wanafunzi kwa ajili ya kuhudhuria shule na kuweza kujifunza maarifa mengi zaidi.

Mwalimu akitoa mada kwa wanafunzi ndani ya darasa la chuo. Wanafunzi wamekaa kwenye viti na meza wakiangalia mada inayowasilishwa kwa kupitia skrini kwenye ukuta. Mazingira haya yanaonyesha jinsi masomo ya chuo yanavyofanyika kwa kutumia teknlojia ya kisasa na jinsi mwalimu na wanafunzi wanavyoshirikiana darasani.

Wanafunzi wakike wanne na wakiume mmoja wanaonekana wamekaa kwenye meza ya kijani katika mazingira ya chuo, ambapo wanaonekana wakifanya majadiliano kwa ajili ya masomo. Mmoja wao ameshikilia kalamu akiandika na mwingine akiwa ameangalia kompyuta mpakato yake aidha akiangalia kitu fulani au akitoa ushirikiano kwa wenzake. Mazingira yanaonyesha ni chuo kikuu ambapo wanafunzi wanajipatia maarifa mbalimbali.

Wanafunzi wanaonekana katika mazingira ya darasani ya chuo kikuu wakiwa wamekaa wanamsikiliza muhadhiri ambaye amevalia fulana nyeupe akitoa funzo au somo mbele yao. Wengi wanaonekana wakisikiliza kwa makini. Mazingira hayo yanaonesha kuwa ni mazingira ya chuo kikuu kutokana na kwamba, watu wote wanaosikiliza wanaonekana ni watu wazima wakiashiria ni wanafunzi wa chuo kikuu.

Mwalimu akitoa mada kwa wanafunzi wawili ndani ya darasa, darasa hilo lina kompyuta mpakato kadhaa na skrini mbili kubwa za runinga zinazotumika kwa maonyesho. Mazingira haya yanaashiria mazingira ya kujifunzia ya chuo kikuu au chuo ambapo wanafunzi wanapata mafunzo ya vitendo.

Wanafunzi wakiwa ndani ya chumba cha darasa wote wakiwa wanaangalia kompyuta mpakato wengine wanatumia simu, mazingira yanaonyesha kuwa ni mazingira ya chuo kikuu ambapo wanafunzi wanajipatia ujuzi na maarifa mbalimbali, kwa pembeni kunaonekana kuwa na dirisha ambalo linatoa mwanga hafifu ndani ya darasa hilo.

Wanafunzi wakifanya kazi kwenye gari ambalo limetenganishwa sehemu zake wanaume kadhaa wapo kalibu na gari hilo wakilichunguza na kulirekebisha, mazingira haya yanaonesha mazingira ya mafunzo ya vitendo katika chuo cha ufundi ambapo wanafunzi hujifunza ukarabati na matengenezo ya magari.

Wanafunzi wakiwa darasani wakifanya mazoezi ya vitendo, wamevalia sare na wanafanya matengenezo ya vifaa vya kielektroniki kama vile simu za mkononi wakitumia dhana maalumu, hili ni somo muhimu linalowaandaa wanafunzi kwa ajili ya ajira katika sekta ya kiteknolojia.

watu ambao wanaonekana kuwa ni wanafunzi katika chuo cha ufundishaji wa mafunzo ya Ufundistadi wakionekana wote wanamsikiliza mwalimu, ambaye anaonekana kutoa maelekezo kati yao. Wengine wao wamevaa miwani pamoja na sale zenye rangi ya bluu. Hii inaonyesha mafunzo ya Ufundistadi ambayo yanawasaidia wanafunzi kuweza kujipatia mafunzo kwa vitendo zaidi.

Mtaalamu akiendesha mifumo ya kisasa ya kiwandani, mtu huyo amevaa nguo ya usalama na anatumia skrini ya kompyuta kudhibiti mashine, hii inaonyesha umuhimu wa elimu ya ufundi katika kuendesha mifumo ya kisasa ya viwandani.

Mwanafunzi wa kike akifanya matengenezo ya vifaa vya kielektroniki labda simu ya mkononi ametulia na anatumia dhana ndogo maalumu, akifanya kazi kwa makini kwenye meza iliyopangwa, hii inaashiria mazingira ya mafunzo ya ufundi stadi ambapo wanafunzi wanapata ujuzi wa vitendo.

Wanafunzi wakiwa darasani wakitumia kompyuta mpakato, wanafunzi hao wanalenga kupata ujuzi wa vitendo, haswa katika masomo yanayohitaji utaalamu wa teknolojia. Hii inaashiria mazingira ya mafunzo ya ufundi stadi, ambapo wanafunzi wanaandaliwa kwa ajili ya ajira.